Mimea midogo iliyopandwa katika mfumo wa kisasa wa kilimo, kwa kutumia mabomba ya PVC au miundo mingine inayofanana. Mimea imepandwa kwenye mashimo yaliyokatwa kwenye mabomba, na inaonekana kupata virutubisho moja kwa moja kupitia mfumo huu.

Mimea midogo ya kijani kibichi iliyopandwa kwenye sufuria nyeusi, ikiwa imewekwa kwenye mfumo wa kisasa wa hydrophonics au kilimo wima. Kuna miundo ya mabomba au ndoo ndogo zilizounganishwa zinazoelekeza maji na virutubisho kwenye mimea.

Safu mingi ya mimea midogo ya kijani kibichi iliyopandwa katika mfumo wa kilimo cha kisasa, labda hydroponiki au bima. Mimea imepandwa kwenye miundo meupe au kijivu kama mabomba au mashimo ikionyesha jinsi virutubisho vinavyoweza kutolewa moja kwa moja.

Mimea imepandwa na inakua katika mabomba yenye maji badala ya udongo. Mistari mingi yenye mimea ya kijani na mingine yenye mimea ya rangi nyekundu au kahawia. Inaashiria mbinu ya kilimo cha kisasa na kilimo cha maji .

Mwanaume mwenye asili ya kiafrika labda ana umrii wa miaka thelathini au arubaini akiwa amesimama ndani ya nyumba ya kioo au wavuamevalia shati lenye miraba na suruali bluu nyeusi anaoonekana akichunguza au kutunza mimmea inayopandwa kwenye safu ndani ya nyumba ya kioo au wavu.

Mimea midogo imepandwa katika mitungi mirefu meupe na yenye matundu. Mitungi hii imepangiliwa wima ikionyesha mfumo wa kilimo wima. Kuna mimea ya kijani inayochipuka kutoka kwenye matundu na sufuria zingine za mimea ziko chini.

Mfumo wa kilimo cha wima ndani ya muundo wa kijani. Kuna mimea mingi ya kijani kibichi iliyopandwa kwenye safu wima zilizojengwa kwa kutumia mabomba meupe au miundo mingine kama mfumo wa kisasa wa kukua mimea labda bustani ndogo au shamba la majaribio.

Mimea ya mboga ikipandwa kwa kutumia mbinu ya kisasa ambapo mimea inakuzwa katika maji badala ya udongo kupitia matumizi ya mabomba na mfumo wa maji kuonyesha udijitali.

Mtu mmoja labda mkulima au mwangalizi wa shamba anatembea kwenye shamba lenye mimea michanga ya mahindi. Mtu huyo amevaa kofia na amebeba mkoba au kifuko mgongoni. Njia anayotembea inaonekana kuwa katikati ya safu za mimea na ardhi inaonekana kuwa na udongo mwekundu.

Kundi la watu, labda wakulima, wakiwa wamejikusanya karibu na rundo kubwa la matunda ya kahawa yaliyovunwa, matunda haya yana rangi mbalimbali yakiwemo mekundu, ya kijani, ya kahawia, yakiashiria hatua tofauti za kukomaa au usindikaji, watu hawa wanaonekana wakiangalia au wakishughulikia kahawa hio.

Shamba au kitalu kikubwa cha kilimo chini ya muundo kama wa chafu au handaki kilichofunikwa na plastiki au wavu. Kuna safu ndefu za mimea labda au mazao mengine madogo yaliyopandwa kwenye matuta ya udongo mweusi.

Shamba kubwa la mananasi lina mimea mingi iliyopandwa kwa mistari mirefu na inayostawi vizuri. Kila mmea wa nanasi una matunda yake yakiota, baadhi yakiwa yameanza kuiva. Majani ya mananasi yanaonekana kuwa marefu na yaliyochanua, yakionyesha afya ya mimea.

Shamba kubwa la mahindi au mimea mingine inayo fanana ikiwa katika hatua za mwanzo za ukuaji na inamajani mabichi tele. Mstari ya mimea imepangwa vizuri ikionyesha kilimo cha kisasa na kilicho pangwa.

Mimea midogo iliyopandwa katika mistari ndani ya chafu. Kuna mfumo wa unyunyiziaji maji au umwagiliaji wa matone unaonekana karibu na mimea. Udongo unaonekana kuwa umeandaliwa vizuri kwa kilimo. Picha inaashiria kilimo cha kisasa au cha bustanj ya kijani.

Shamba lililomwagiliwa maji kutumia mfumo wa umwagiliaji ambapo mimea inakuzwa kwenye mistari huku maji yakitiririka kwenye mifereji midogo au kupitia mabomba yanayoonekana ikionyesha matumizi ya teknolojia ya kilimo kuboresha uzalishaji katika mazingira ya kidijitali.

Mfumo wa umwangiliaji unaotumia vijito vya maji au mifereji midogo iliyochongwa kwenye ardhi yenye udongo mwekundu wa kijivu. Maji yanatitirika kwenye vijito hivi yakifikia mimea iliyopandwa kwa safu inayokua bado michanga.

Safu ndefu za udongo mwekundu uliotayarishwa kwa ajili ya kupanda. Udongo umeundwa kuwa matuta madogo au mifereji, na kuna mifumo ya umwagiliaji kwa mabomba madogo meusi iliyowekwa kando ya safu hizo. Inaonekana kama shamba iliyotayarishwa kwa kilimo.

Safu ya vipuli vya mviringo vya umwagiliaji kwenye shamba kubwa la kilimo lenye udongo mwekundu wa kijivu. Mfumo hii ya umwagiliaji inaonekana ikienea katika uwanja mkubwa, ikionyesha teknolojia ya kilimo cha kisasa. Kwa mbali, kuna anga la buluu lenye mawingu meupe.

Safu za mimea michanga iliyopandwa kwenye udongo wa rangi ya kahawia. Mifumo ya umwagiliaji wa matone zinazowekwa kando ya safu hizo za mimea , inaashiria shamba au bustani yenye mfumo wa umwagiliaji, labda wa mazao yanayohitaji maji kidogo au yanayokuzwa katika eneo la ukame.

Shamba limelimwa kwa mistari mirefu na mimea michanga, labda mahindi au mboga, ikiota. Udongo unaonekana kuwa mwekundu na kavu kidogo, na kuna mifumo wa umwagiliaji wa matone au mabomba meusi, yaliyotandazwa ardhini, yakionyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa ya kilimo.